Shamba la kijani lililofunikwa na majani ya kijani kibichi yaliyopanandwa kwenye safu. Njia ndefu ya udongo inapita katikati ya mimea ikionyesha nafasi ya kupitia.

Katika muundo maalum wa kilimo cha kisasa, mboga zimekuzwa kwa njia ya hydroponics . Mimea hiyo, yenye majani mabichi makubwa, imepandwa kwenye mabomba maalum ya plastiki ambayo yamepangwa kwa utaratibu.

Katika mstari kuna mimea ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki. Kila mmea una majani mengi. Na mimea inakuwa kwa afya na uzuri. Mabomba hayo yanaonekana yameunganishwa kwa mfumo wa umwagiliaji na unaonekana kama ni sehemu ya bustani ya kisasa ya hydroponic .

Safu za mabomba meupe, yenye matundu madogo madogo, yamepangwa wima. Kofia za blue zimefungwa kwenye baadhi ya matundu, zikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponics .

Mkulima anaonekana akihudumia mimea yake iliyopandwa katika mfumo wa kilimo cha kisasa. Amesimama karibu na rafu za mabomba zilizopangwa kwa wima, zikiwa zimejaa mimea ya mboga.

Mfumo wa hydroponics wenye mabomba meupe yaliyopangwa wima yanashikilia mimea midogo. Vyombo viwili vyeupe na nyekundu vimejaa maji vimewekwa nyuma ya mfumo. Matofali ya udongo yanaonekana chini yakionyesha mazingira ya nje.

Mimea michache inakua kwenye shamba wa hydroponic . Mimea hiyo yenye majani makubwa na madogo ina rangi tofauti kama vile kijani kibichi na zambarau kidogo. Kila mmea unaonekana umechomoza kupitia tundu la mmea huo mweupe.

Mimea midogo imepandwa kwenye mabomba ya plastiki meupe, yakiopangwa kwa mistari. Mabomba haya yanonekana yakiwa yamesimama juu ya ardhi, yakionyesha kuwa ni mfumo wa kilimo cha hydroponic .

Katikati ya shamba mimea ya kijani imepandwa kwenye miundo ya mabomba ya rangi ya kijivu, ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponics . Mabomba yamewekwa katika safu, yakionyesha ukuaji wa mimea kwa mpangilio.

Rundo kubwa la kahawa mbichi ikiwa na rangi mbalimbali kama nyekundu, kijani na njano. Watu wengi wanaonekana wakisimama karibu na kahawa wakifanya kazi ya kuipanga.

Shamba kubwa la mananasi yaliyopandwa kwenye safu yakiwa na majani ya kijani kimbichi . Mananasi yaliyoiva yanaonekana yakikua , yakionyesha ukuaji mzuri . Njia ndefu ya udongo inaonekana kwa mbali ikionyesha nafasi ya kupita .

Shamba kubwa la mimea ya matunda ya strawberry liko na majani ya kijani kibichi yaliyopandwa kwenye safu. Mwangaza wa jua unaangazia mimea ukionyesha ukuwaji mzuri.

Mkulima amesimama katikati ya shamba lenye mimea mingi ya kijani iliyopandwa kwenye safu. Njia ya udongo inaonekana ikipita katikati ya mimea. Ikionyesha nafasi ya kupitia.

Shamba kubwa la mananasi lenye mimea mingi iliyopandwa kwenye safu ndefu, mananasi yaliyoiva yanaonekana yakikua kwenye mimea yakionyesha mavuno mazuri ,anga linaonekana kuwa wazi najua kali likionyesha hali nzuri ya hewa kwa kilimo.

Idadi kubwa ya kuku weupe wamekusanyika pamoja kwenye chumba kikubwa, wakila kutoka kwenye feeder nyekundu. Feeder nyingi zimetawanyika kati ya kuku zikionyehsa chakula chao.

Rundo kubwa la vitunguu vya rangi ya zambarau na kahawia vimetawanyika chini. Mikono ya mtu inaonekana ikichagua vitunguu ikionyesha shughuli ya mauzo. Vitunguu hivi vinaonekana kuwa safi na vimepangwa kwa wingi vikionyesha mavuno mazuri.

Rundo kubwa la vifaranga weusi na weupe wanatembea kwenye sakafu iliyojaa nyasi kavu. Vifaa vya kulisha vyeupe vimetawanyika kati ya vifaranga vikionyesha chakula chao.

Sehemu kubwa ya ardhi imelima mahindi ambayo yanachanua na kujaa majani ya kijani kibichi yakionyesha ukuaji mzuri. Mimea ya mahindi imejaa shamba lote huku safu zake zikiwa zimepangwa kwa umaridadi.

Trekta kubwa la rangi nyekundu linasimama katikati ya shamba la mizabibu. Matairi makubwa ya nyuma yanaonekana wazi yakionyesha uwezo wake wa kuvuta. Milima ya kijani na anga la mawingu vinaonekana kwa mbali vikionyesha mazingira ya kilimo.

Mbegu za kahawa zimetandazwa kwenye meza ndefu za kukausha chini ya jua. Meza hizi zimetengenezwa kwa chuma na zimepangwa kwa mistari ndefu. Mbegu hizi ambazo ni za rangi ya njano zinakaushwa kabla ya kusindika.

Shamba kubwa la kabichi lenye mimea mingi iliyopandwa kwenye safu ndefu. Majani ya kabichi yanaonekana kua na rangi ya kijani kibichi na yana afya. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukipita, kando ya safu za mimea.

Shamba kubwa la mboga za majani zenye majani ya kijani kibichi yaliyopandwa kwenye safu. Njia ndefu ya udongo inapita katikati ya mimea ikionyesha nafasi ya kupitia kwa wakulima.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea mingi iliopandwa kwenye safu ndefu. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi na yana afya. Anga lina mawingu meupe na buluu, likionyesha mazingira ya kawaida ya shambani.

Nyanya nyingi zimetundikwa kwenye mimea zikiwa na rangi mbalimbali kutoka kijani kibichi hadi nyekundu ilioiva. Baadhi ya nyanya zinaonekana zikining'inia kwa wingi zikionyesha mavuno mengi.

Kundi kubwa la kuku wa kahawia wamekusanyika katika banda. Kuku hawa wanaonekana wamejipanga. Wengine wameketi na wengine wamesimama. Huku wengi wao wakiwa na manyoya meupe kwenye mkia.

Kisanduku cha kijani cha plastiki kimejaa changarawe, na ndani yake kuna pampu ya maji ya rangi nyeusi na buluu. Mabomba meupe yameitawanyika karibu na pampu, yakionyesha mtiririko wa maji.

Shamba kubwa la kilimo lenye safu ndefu za mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha maji kando ya safu za mimea.

Mfumo wa umwagiliaji au pump iliyozikwa chini. Mfumo huu unaunganishwa na mirija, bomba na valve tofauti ikiwemo moja ya bluu na nyingine nyeusi.

Mabomba refu ya plastiki yamepangwa kwa mistari, yakiwa yamewekwa kwenye ardhi. Kando ya bomba, kuna mimea midogo inayokua. Kuna nyasi ndefu na miti mingi nyuma ya eneo hili.

Bomba jeusi limewekwa chini ya udongo likivuja maji kwenye matone madogo. Matone ya maji yanaonekana yakikusanyika chini ya bomba yakionyesha tatizo la uvujaji.

Shamba lenye nyasi kavu, mtaro mrefu wa maji unapita katikati, mfereji huo umejengwa kwa saruji na maji yanatiririka ndani yake, upande wa kushoto wa mfereji huo, kuna mabomba madogo yanayotoka kwenye mfereji na kupeleka maji shambani.

Bomba jeusi la umwagiliaji linapita kando ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo. Majani ya kijani kibichi yameota karibu na bomba na maua ya njano yanaonekana chini. Bomba hili linaonekana likipeleka maji kwenye mimea, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.